Wakulima hawa wanalima shamba lao ambao wameipanda ndizi, ndizi bado haijakua lakini inamea vizuri ,wanaijenga vizuri.

Hapo kuna zizi la ng'ombe. Ng'ombe napewa chakula yao huku maziwa yanakamiwa huku, wanaogeshwa na dawa lao, yaani wanazingatiwa na furaha na wenyewe.

Hapa kuna zizi la ng'ombe. Ng'ombe mmoja ambaye mwili yake ni jeusi na jeupe. Mwenyewe anamwogesha ng'ombe wake na dawa.

Hapa tunamwona ngombe mmoja ambaye anapendeza ,mama huku chini yake akimkamia maziwa. Ngombe amemfunga miguu zote mbili hapo nyuma.

Hapa kuna ndizi tele si moja si mbili lakini ni ndizi mingi sana, ndizi ambayo bado haijaiva lakini imekatwa na iko karibu kuiva, yaani imewekwa mahali ili iive.

Kuna shamba kubwa, shamba ambayo limepandwa na ndizi. Ndizi imeiva vizuri sana na iko tayari kukatwa na kuikula na zingine kuiuza.

Hapo tunamuona mwanaume mmoja amevalia sheti jekundu na suruali jeupe. Anaangalia ulima yake huku shamba lake, shamba imeiva iko tayari.

Hapa tunaona wanaume wawili wakiwa na pikipiki na majagi hapo kandoni .Wameikamua ng'ombe na maziwa kuieka huko wote wanaenda kuiuza.

Hapa tunawaona wamama watano wakigawanya maziwa mmoja kwa mmoja. Yaani kila mtu anapewa kwa haki safi. Anagawanyiwa.

Hapo kuna shamba na kuna zizi la ng'ombe. Tunamuona mwenyewe akimwogesha na dawa zake ili asipate ugonjwa ng'ombe yake. Ng'ombe tunamuona ana... amebeba kichwa juu akifurahia kuogeshwa.

Apo tunaona shamba limelimwa na limelipa. Tunaona ndizi wamekatwa na wako tayari kujiwekea alafu ili aive na waanze kuiuza ama watumie wao wenyewe nyumbani.

Hapa ni mzizi wa ng'ombe tunaona mwenyewe ana furaha na anafurahia ng'ombe yake venye anaishi , labda amemletea chakula na maji. Saa hii anangalia anatabasamu tunaona anafurahia.

Hapo mlima ambayo imepandwa ndizi, ndizi ambayo haijaiva bado, lakini iko kwa njia ambayo inaiva. Manjano ambayo haijakomaa vizuri na wanangoja ikome ikome na wakule na zingine wauze.

Watu naona, walimaji wana furaha. Hii ndizi imeiva na wameileta hapo sokoni na kujiwekea ili wauze. Tunaona wana furaha tele.

Hapa kuna shamba kubwa ina ina vunna vizuri. Shamba hili limegawanyika kundi kundi na ni ndizi wameipanda hawa watu. Ndizi yao inaenda juu labda inapewa maji mingi.

Hapa sijui ni pahali pa wapi. Nini tu naona jagi nyingi zikienda. Kupitia moja hapo mbele. Mbili zingine huko, kwenye pikipiki imejifungia. Kuna mwingine hapa. Sijui ni jegi la gasi. Sijui ni nini.

Hapa kuna walimaji wamelima shamba yao, shamba zimeiva, ndizi wamekata, hio wakiiwekea mahali ili kuiuza na ingine kujipikia na kula wenyewe.

Hapa tunaona ndizi iko tayari kuiva. Sasa hii ishatoa tunda lake, na iko tayari kuiva, na mkulima ataikata na kujiwekea ili ikaive.

Hapa ni kituo cha ng'ombe mwenye akiogesha moja kwa moja ng'ombe na ugonjwa fulani ama vidudu fulani anaonyeshwa na anaogeshwa na sumu yake ama dawa yake ambayo amekoroga na maji.

Hapa kuna ndizi ambayo imeiva vizuri tena ndizi nyingi si moja, si mbili lakini hapa nyingi ambayo imeiva sana na iko tayari kukula.

Kuna kigari kinaenda safarini. Kiko na au kimebeba matoke au ndizi ambazo ni kijani, haijaiva bado. Sijui inatokelezea wapi na inaenda wapi.

Hapa ni shamba kubwa ambayo ni shamba ya ndizi. Ndizi imepanda vizuri sana. Labda ana maji na watu wazuri ambao wana wanapewa maji kila siku na kila wakati. Ndizi bado haijaiva lakini haijatoa.

Hapa tunaona ng'ombe watano wakila nyasi yao ambayo wameekewa hapo na wanapigwa picha halafu wanaangalia hapo mbele.